Mwanamke aliyevaa jezi ya rangi ya ua ridi aki mschana mdogo ambaye amevaa jezi yenye mstari na koti la bluu. Wote wawili wako kwenye meza ya kijani wakiwa wa- wa- waki- wakitumia ubao wa kufunza wenye vipande vya mbao. Chumbani kinao- kinaonekana kama darasa la watoto wadogo na kuna rafu za vitabu na vifaa vya kufundisha nyuma yao.

Wanaume wawili waliokaa kwenye meza wakiwa wamesimama karibu na simu ya mkononi wakitazama pamoja. Mmoja amevaa jezi nyekundu na kamba ya jina mgongoni na mwingine amevaa jezi ya kijani na nyeusi. Nyuma yao kuna watu wengine walioketi na eneo linapendeza. Chumba cha darasa au mkutano.